Wananchi wa maeneo ya vijijini wanaosoma elimu ya watu wazima, wameketi chini ya miti, wakiendelea kusikiliza kwa makini yale yote wanavyofundishwa na wataalamu wa afya waliotoka serikalini.

Wanaume kwa wanawake wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku umakini wao wakimpatia mwalimu wa shule ya watu wazima aliyesimama mbele yao, kiendelea kuwafundisha na kuwapatia maelekezo mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume wameketi darasani katika shule ya elimu ya watu wazima, wakiendelea kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina ili baadae waweze kufanya vizuri kwenye mitihani ya mwisho.

Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima, wengi wameketi chini kutokana na upungufu mkubwa wa madawati. Huku mmoja wao akiwa ameitwa mbele na mwalimu na kupewa chaki ili aandike ubaoni, huku wakiendelea kujifunza namna ya kusoma na kuandika.

Mazingira ya nje ya shule ya chekechea; vifaa vyenye rangi tofautitofauti kwa ajili ya watoto kuchezea, kuwafanya wawe na afya nzuri, jasiri na waweze kupenda kuja shuleni mara kwa mara.

Kitabu kilichoandaliwa maalum kwa ajili ya mtaala wa shule za msingi, ambacho kina hadithi tofautitofauti pamoja na michoro. Inayowahamasisha wanafunzi ili kuendelea kuja shuleni mara kwa mara.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya msingi, nyuma ya mlango yameandikwa maandishi ya siku saba za wiki, kwa lugha ya kingereza, kuwasaidia wanafunzi kua na uelewa na maarifa zaidi.

Mwanaume mwalimu wa shule ya msingi, ambaye amefanya kazi hii kwa miaka mingi na kua na uzoefu mkubwa. Amesimama mbele ya darasa akiendelea kufundisha, huku wanafunzi wakiwa wameweka umakini wao wote kwake.

Mwanamke mwalimu wa shule ya msingi, mwenye uzoefu mkubwa kutokana na kufanya kazi hii kwa miaka msingi, akiendelea kuwafundisha wanafunzi hasa kwa kutumia ishara za mikono yake.

Akiwa na furaha na tabasamu nzuri ndani ya chumba cha shule ya msingi, mwalimu ambaye amefanya kazi hii kwa muda mrefu, akiendelea na shughuli zake za kila siku.

Kitabu maalumu kinachotumika kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi, ambazo maandishi na michoro huwasaidia zaidi kupata maarifa na ujuzi, huku vikiwavutia kuendelea kufika darasani.

Ndani ya darasa katika shule ya sekondari, meza zilizotengenezwa kwa kutumia chuma zimepangwa vizuri, huku viti vyake vikiwa ni vya mbao vilivyochongwa vizuri tayari kwa ajili ya wanafunzi kuingia na kuendelea na masomo yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari ameketi ofisini kwake huku akimwelekeza mambo, mbalimbali mwanafunzi ambae amemfwata na kumuuliza maswali ambayo amekuwa nayo kwa mda mrefu akielekea kufanya maandalizi ya mitihani.

Muonekano wa nje wa shule ya sekondari, wakati ambao ni likizo wanafunzi wote wameelekea nyumbani, mazingira yamechafuka sana na majani yanayopukutika toka kwenye miti iliyopo pembezoni mwa madarasa.

Muonekano wa nje wa majengo na mazingira ya shule ya sekondari, ambapo imefungwa kamba refu iliyoanikwa masweta ya sare ya shule yenye rangi ya blue inayosaidia wanafunzi kujikinga na baridi hasa nyakati za mvua.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, ambayo ni ya mabinti pekee, wameketi darasani huku wakiwa na umakini, wakiendelea kufanya mitihani ya kumaliza muhula.

Mabinti wawili wanafunzi wa shule ya sekondari wapo ndani ya chumba cha maktaba wakiendelea kutafuta vitabu tofauti tofauti wanavyovihitaji ili kuweza kujiongezea uwezo mpana na maarifa zaidi, kwa ajili ya mitihani iliyopo mbele yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari ameketi ofisini kwake huku amevalia barakoa mezani yamejaa madaftari anayoendelea kuyasahihisha, kuhakikisha kila mwanafunzi ameelewa vizuri ambacho amewafundisha.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi darasani kwa ajili ya mitihani yao, huku kukiwa na wasimamizi tofautitofauti, wanawake kwa wanaume, waliovalia barakoa.

Baada ya masomo mengi ya kutwa nzima darasani katika shule ya vyuo vikuu, wanafunzi wanaendelea na majadiliano na utafiti wa kina kwa kutumia kompyuta ya mpakato.

Wasichana wanaosoma elimu ya vyuo vikuu, wakiwa ndani ya chumba chao cha kulala, wakiendela na shughuli zao za jioni baada ya masomo huku wengine wameshika simu janja wakiperuzi na kidadisi zaidi.

Wafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwenye madawati yaliyochongwa kwa kutumia mbao. Umakini wao wamuelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha na kuwapa maelekezo yatakayowasaidia kwenye mitihani yao.

Wanafunzi wanaume kwa wanawake wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi darasani kwenye madawati na meza zilizotengenezwa kwa mbao, wakiendelea na shughuli zao na masomo ya kila siku ili kujihakikishia maisha bora hapo baadae.

Wanafunzi wa shule wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani wamekaa kwenye makundi makundi, wanaendelea na majadiliano baada ya masomo waliofundishwa ili kujipatia maarifa zaidi.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa eneo la nje, wakati wa jioni baada ya masomo yao kuisha. Sasa wanaendelea na majadiliano tofautitofauti, ili kujiongezea maarifa na ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani, wakiwa na umakini wa hali ya juu kwa mkufunzi ambae amesimama mbele yao, akifafanua mambo mbalimbali ili waweze kuhitimu vizuri mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi wakiwa darasani baada ya kupokea mafundisho na maelekezo ya kina, sasa wameweka umakini wao wa kwa kuyafanyia kazi kwa vitendo kwa kutumia vifaa vilivyowekwa mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani kwa umakini wa hali ya juu, wakimtazama mwalimu aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafafanulia mambo mbalimbali, ili kupata ujuzi wa kutosha kabla ya kwenda mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina, sasa wanayafanyia kazi huku mwalimu amesimama nyuma yao akiendelea kuwatafiti kwa umakini zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani baada ya kufundishwa na mwalimu wao, sasa wanafanyia kazi yale yote kwa kutumia mashine na vifaa tofauti tofauti vilivyopo mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kupatiwa maelekezo ya kina na mwalimu wao sasa wanafanya majaribio ya mtihani ili kuhakikisha wapo tayari kwa ajili ya kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakikazana kufanya kwa bidii vile vyote, ambavyo wamefundishwa kwa vitendo ili kujipatia maarifa na ujuzi zaidi kabla ya kuingia mtaani na kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani, siku ambayo wanafanya mitihani yao ya mwisho, wapo na umakini wa hali ya juu, kuhakikisha wanafaulu vizuri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani baada ya miezi mingi ya kufundishwa na majaribio tofautitofauti, sasa wanaendelea kufanya mtihani wao wa mwisho kabla ya kuingia mitaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wamevalia sare zao za bluu, huku wakiendelea kufanya mazoezi na majaribio ya kile ambacho wamefundishwa, mkufunzi wao anapita dawati moja baada ya jingine ili kukagua maendeleo yao.